Watu wawili ambao ni wanawake waliosimama kwenye uwanja wa kijani kibichi, kando ya gari lililo na matairi meupe na vioo vyeusi, wamevalia t-shirt za rangi ya samawati na barakoa.

Kwenye chumba cha afya, wapo madaktari waliovalia sare za kufanana na barakoa, wanahudumia mgonjwa chini aliyelazwa kitandani.

Kwenye chumba cha matibabu, madaktari watatu wakiwa wawili wamesimama, mmoja ameketi, wamevalia mavazi ya rangi ya samawati, huku wameficha nyuso zao kwa kutumia barakoa. Mgonjwa amelazwa kati yao.

Chupa moja ya dawa, iliyofunikwa kukifuniko cha rangi ya samawati. Huko kwenye mwili wake kukiwa kuna maandishi yanayosomeka, Powder for suspension for injection in pre-filled syringe, IM or SC use.

Yupo mwanaume aliyevalia ovaroli ya rangi ya samawati na barakoa ameshikilia mitungi miwili iliyo na rangi ya njano na samawati.

Chupa iliyobeba dawa, imeangushwa na kutoa kadhaa. Ipo na maandishi kama yafuatayo, High Potency Vitamin D3.

Kwenye chumba cha afya yupo daktari wa meno aliyevalia barakoa anaeka maji kwenye kisahani kutumia jagi ndani ya mashine na ipo televisheni kwenye mashine na juu ya ukuta.

Kwenye chumba cha matibabu, madaktari waliovalia mavazi ya rangi ya samawati, na wamefunika uso zao kutumia barakoa. Mgonjwa mmoja mwanaume akiwa amelazwa huku akiufungua mdomo wake.

Kwenye anga, mawingu yaliyo rangi nyeupe yanaonekana kwa mbali huku choo ambacho kimezungukwa na miti iliyosheheni rangi ya kijani kibichi.

Kwenye duka zipo meza mbili na michoro, moja wapo ikiwa imebeba ndoo za rangi nyeupe, kwenye shelfu zipo dawa aina mbali mbali.

Kalamu yenye wino mzito iliyoshikiliwa kiganja cha kulia na cha kushoto kikiwa kimeshikilia cha mtoto kinapaka kucha kidole cha mwisho.

Watu wawili waliovalia mavazi ya rangi nyeupe, wako kwenye biwi la taka tayari kukusanya huku mbele yao kuwa Kuna nyumba na miti iliyo katika rangi ya kijani. Pia kuna pikipiki inaonekana kwa mbali.

Mwanaume aliyevalia ovaroli ya rangi ya samawati, nyuma yake ni mtungi wa kubebea dawa, amevalia barakoa nyeusi, anapiga mahindi dawa.

Kwenye chumba cha hospitali, yupo mtoto aliyevalia tisheti ya rangi nyekundu, na daktari akiwa amevalia koti leupe. Amesimama karibu na meza.

Wapo wanawake watano, watatu wakiwa wamekaa kwenye kiti wakitazama muuguzi ameshika tumbo la mama aliyevalia t-shirt ya rangi nyekundu, ako na mimba.

Chupa ya dawa, iliyofungua mfuniko wa rangi ya samawati. Ipo na maandishi kwenye karatasi kama ifuatavyo, 1 single dose 0.5. Measles, Mumps, Rubella Virus.

Mafuriko yamezonga nyumba iliyojengwa kwa muundo wa mviringo juu yake ikiwa na paa la nyasi na watu wanahamisha vyombo kutoka kwa kijumba hicho.

Kinganja kimeshikilia chupa mbili za dawa na zingine zikiwa kwenye karatasi na maandishi kama yafuatavyo, Emmanuel Herbal Clinic.

Kwenye shamba la mahindi yaliyo na kijani kibichi lipo hindi moja lililovamiwa na nzige wengine wakiwa wamepandana.

Watu wamepanga foleni, na viganja viwili vya daktari, kimoja kikiwa kimeshikilia pamba, chengine sindano. Kina mdunga mzee mmoja aliyevalia barakoa, begani.

Chupa ya dawa, za rangi ya damu ya mzee. Imefungwa kifuniko cheusi, na maandishi yako kama ifuatavyo, Established in 1971 Country Life. Easy iron 25 mg, Certified Gluten-free.

Kwenye rangi leusi lililoandikwa, Roto Unicef, yupo mama mmoja aliyevalia barakoa ameinama na kuosha mkono kwenye mfereji maji yakiwa yanaanguka ndani ya ndoo na mtoto amesimama kumwangalia.

Kwenye matibabu ya kiafya, wapo wahudumu ambao wamevalia barakoa na kiakisi za rangi ya njano. Mmoja anamhudumia mtoto kwa kumpatia chanjo ambaye amebebwa na mamake.

Ndani ya hema, ipo meza iliyotandikwa kitambara cha rangi ya zambarau, viti viwili na wanawake wawili, mmoja akiwa ni muuguzi aliyevalia barakoa ya samawati, anamdunga mwengine sindano.

Msichana mmoja aliyeinama chini huku kwenye uso wake akionyesha tabasamu, mbele yake kuna mfereji wa maji huku mkono wake ukiwa umeshikilia mtungi tayari kuweka maji, nyuma yake kuna kamba aliyotumia kuanikia nguo.

Daktari aliyevalia mavazi meupe akiwa ni mwanamke amesimama mbele ya mtoto aliyebeba mamake huku mkononi mwake akiwa ameshikia sindano anayemchoma mtoto huyo.

Madaktari wawili, mmoja akiwa amevalia mavazi ya rangi nyeupe na mwingine rangi ya samawati wamesimama kati yao kukiwa kuna mgonjwa aliyefungua macho.

Chupa moja ya dawa ambayo imefunikwa kifuniko cha rangi ya njano. Pia, kuna maandishi kwenye ubavu wake yanayosomeka, Nature Made Iron with Vitamin C Gummies.

Kwenye anga iliyo rangi ya samawati, mawingu meupe yanaonekana kwa mbali. Huku bango lililogongwa kwenye kingi cha umeme, mwanaume anasoma maandishi yanayosomeka; DR Chinkonko. Kuvuta mpenzi, biashara nk.

Chupa ya dawa iliyotengenezwa kutumia glasi, imeekwa dawa ndani yake huku maandishi yaliyoandikwa yanayosomeka, Single Dose Measles Mumps Rubela Virus Vaccine na kuna sindano kando yake.

Dada mmoja aliyevalia barakoa ya rangi ya samawati, ameinama na kumdunga shindano mzee mmoja katika mkono wake begani. Amevalia kofia na ako na ndevu nyeupe.

Kwenye nyasi za rangi ya kijani kibichi pamepandwa maua na mbele yake yupo mzee mmoja anayeingia kwenye choo. Amevalia kofia ya rangi nyeupe. Juu yake kimeandikwa, Public Toilet.

Kwenye chumba cha afya yupo mtibabu aliyevalia barakoa ameinama na kumdunga sindano mwanaume aliyeshikilia roho yake na kumtazama daktari.

Viganja vya daktari kimoja kikiwa kimeshikilia bega upande wa kushoto, cha kulia kikiwa kina sindano anadungwa mzee mmoja aliyevalia kofia na barakoa ya samawati, sura yake inaonekana kuwa na uchungu.

Chupa ndogo ilyofunikwa kifiniko cha rangi ya nyeupe pia kuna maandishi juu yake yanyosomeka, Security Seal, yameandikwa kwa rangi nyeusi huku mwili wake ukiwa ya rangi ya kijani.

Kwenye jalada ipo mchoro wa boga la rangi ya kijani na baadhi ya maandishi ni kama yafuatayo, Herbal Clinic Masaai Herbal Buy Now Pata Tiba Kwa Sizasili kwa asilimia Mia Moja Ndani Na Nje Ya Tanzania.

Daktari mwanamke aliyevalia mavazi meupe na wigi kwenye kichwa chake, akiwa anamdunga sindano mwanamke aliyevalia vipuli kwenye sikio yake.

Kwenye chumba cha afya yuko muuguzi aliye valia sare za rangi ya kijani machoni amevalia miwani na ameshikilia blanketi ya rangi ya nyeupe kwenye kitanda.

Kwenye chumba cha matibabu yupo daktari na nurse akiwa amesimama anaonekana kumdunga sindano mama mmoja aliyevalia barakoa ya rangi ya samawati.

Kwenye chumba cha zahanati, wapo wanawake wawili. Mmoja akiwa ni muuguzi aliyevalia mavazi ya rangi nyeupe. Anaonekana kumpatia chanjo mtoto mdogo.